Hapo kuna ng'ombe, ng'o mbe huyo anakamuliwa na mwenyeji wake. Mwenyeji huyu anaikamua hapo chini kuna baketi ya blue na inaonekana kwamba ng'ombe huyu ako pahali pake na mwenyeji huyu ni mwanaume ambao ameinama na ako na sare nyeusi

Kuna ng'ombe ambaye ni ya kike inaonekana kuwa imesimama, ina rangi nyeupe na rangi nyeusi. Ng'ombe hiyo inakamuliwa maziwa yake yanatoka kwenye matiti na kuna mtu aliyekuwa na ndoo anakamua maziwa hiyo .

Kuna pikipiki ambalo linaendeshwa kwa mbio huku likiwa limeendeshwa kwa barabara ya lami. Pikipiki hiyo limebeba vitu tofautitofauti. Limebeba vikombe mavichungwa za chuma huku linaonekana likiwa kwenye kesi.

Hapa inaonekana kuwa kuna ng'ombe iliye simama. Ng'ombe hii inaonekana kuwa ni ng'ombe ya kike kwa sababu ina matiti na inakamuliwa maziwa. Kuna mama aliyeketi chini anaikamua ng'ombe hiyo na ako na ndoo ambayo anakamulia maziwa hayo.

Hapa inaonekana kuwa kuna soko. Soko hili yenye iko na matunda tofauti tofauti yenye inaonekana ni ya lishe bora na iko na matumizi tofauti tofauti. Matunda ambayo yenye tunaonyeshwa hapa ni kama ndizi, vitunguu kuna maembe, machungwa na kadhalika.

Mtu aliyevaa fulana ya buluu na kofia nyeupe, amesimama kando ya mti mkubwa huku akionekana kushughulika na mitu- mti huo, labda akichukua sampuli, akiuchunguza au akifanikisha shughuli ya uvunaji kama kuchagua- kuchukua gundi au maji ya miti. Mandhari ya nyuma ina miti mingine na uoto wa kijani, ikionyesha mazingira ya asili huenda ni shamba, misitu au eneo la utafiti wa mazingira.

Hapa linaonekana kuwa ni shamba au msitu kwa sababu kuna ndizi. Ni ganda la ndizi amblo limelala chini, na ganda hilo lina rangi tofauti. Kuna rangi ya njano na kuna rangi ya yellow , ambayo rangi ya juu inaonekana kukuwa imeiva.

Hili linaonekana kuwa ni soko la mandizi, soko hilo limemwaga sahizi mandizi kwa sababu ndizi hizo zinaonekana kuwa tayari ni za kinjano kumaanisha bado hata hazijaiva vizuri, kuna watu ambao wamesimama huku kando wakingojea kuuchuma ndizi hizo.

Haya ni mandizi ambayo yanaonekana kuwa yametolewa shambani. Mandizi hizi bado zinaonekana kuwa hazijaiva. Kumaanisha zimetoka shambani hivi karibuni na ziko kwenye soko, inaonekana zinataka kuuzwa. Watu ambao watakuja sokoni watakuja kuinunua.

Hapa inaonekana kuwa ni shamba. Shamba hilo lina vitu tofauti tofauti na shamba hilo lina tari la ndizi au miwa. Ndizi hili linaonekana kuwa bado ni mbichi kwa sababu ina rangi ya kinjano.

Hili ni soko la ndizi kuna watu ambao wanauza ndizi hapo wanakaa wauzaji. Kuna wamama wawili ambao wanaoneka kuwa ni wauzaji na wamevaa nguo tofauti, mama mmoja amevaa fulana nyekundu na mwingine amevaa koti nyeupe.

Hapa tunaona shamba, shamba hili iko na miti mingi na hizi miti ni za ndizi. Tunaona kwamba kuna mandizi yenye imepangwa hapa na ni mingi. Hapa mbele naye tunaona kwamba kuna mkulima ambaye amevaa gumboot na amesimama hapo.

Mtu huyu aliyevaa nguo nyekundu na kofia nyekundu na suruali nyeupe anaonekana kuwa ako shambani anatembea kwa shamba hilo. Shamba hilo linaonekana kuwa ni shamba la ndizi ndizi hilo ni la kijani kumaanisha bado halijaiva vizuri.

Kuna mama ambaye anayekamua ng'ombe. Mama huyu amevaa suruali ya buluu na amejifunika kitambaa ya buluu na ameshikilia kikapu uku akikamua maziwa ya ng'ombe. Ng'ombe hio pia imesimama ikikamuliwa na imefungwa mguu.

Hapa kuna wakulima wa ng'ombe. wakulima hawa wamevaa koti nyeupe. Kuna ng'ombe mbili hapa, wanakamua ng'ombe hizi. Mkulima mmoja ameinama na mkulima mwingine amesimama na wako na vituo vya kukamulia ng'ombe.

Hapa mbele tunaona kwamba kuna ngómbe.Ngómbe huyu kando yake kuna mtu amesimama. Mtu huyu amesimama na amevaa gumboot ya white , jeans ya black na T-shirt ya white. Mkono mmoja amevaa gloves na ingine ameshiikilia chuma.

Watu wawili wakawa katika shughuli zao za maandalizi ya chakula. Mmoja ameshika tray yenye vijiko kadhaa au vyombo kidogo vilivyojaa chakula cheupe. Inaweza kuwa wali au uji wa mahindi. Wakati mwenzake anamsaidia karibu, mavazi yao ni ya rangi angavu na mazingira yanaonyesha kuwa yako nje, labda sokoni au kwenye tamasha la kijamii yao. Eneo la dhahara au la wazi.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ako katika shambani. Mtu huyo amesimamam chini ya miti huku akichuna matunda. Miti hiyo inaonekana kuwa ni mti mzuri kwa sababu imetoa matunda mazuri. Mtu huyo anang'ang'ana huku akiwa amevaa shati ya bluu na kofia la bluu.

Mkungu wa ndizi mbichi za kijani zikiwa bado zinakua kwenye mmea wa ndizi. Majani makubwa ya kijani yanazunguka mkungu huo yakionyesha kuwa ndizi bado zipo shambani na hazijavunwa.

Kuna watu watatu ambao wamesimama huku wakiuliza daktari swali wanaoneka kua wako katika maabara wamefanyiwa kitu kinachoitwa experiment watu hawa ni wanaeleza kitu wakielezea kuhusu magonjwa yanayoweza kuwa yaliwapata.

Mbele yetu hapa inaonekana kwamba kuna zizi la ng'ombe, zizi hizi za ng'ombe kunaonekana kuna mkulima ameketi ako na shughuli zake na anakamua ng'ombe, inaonekana kuwa amevaa vitu kama vile gumboot na anaikamua ng'ombe.

Hapa inaonekana kwamba tuko zizi la ng'ombe. Zizi la ng'ombe inaonyesha kwamba ikona ng'ombe tofauti tofauti na inaonyeshwa hapa kuna mkulima ambaye anaziosha na kufanya usafi katika zizi la ng'ombe.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara na kofia nyeupe ikimimina dutu kutoka kwenye chombo cha chuma kuelekea kwenye mashina au kontena jingine. Pembeni kuna mtu mwingine aliyevaa mavazi ya mekundu. Ingawa haonekani kikamilifu, mandhari inaelekea kuwa ya kiwanda au maabara. Huenda ni uzalishaji wa chakula au uchakati wa kemikali au mafunzo ya kiteknolojia.

Kuna daktari ambaye anakuja kutibu ugonjwa wa ng'ombe, daktari huyo amevaa nguo ya bluu na amebeba boxi fulani la bluu kwenye mgongo wake huku ameshikilia pipu akitibu ng'ombe huyo.

Hili ni shamba ambayo lina mimea tofauti tofauti ambayo wakati picha ilikuwa inapigwa kuna mengine hayaonekani vizuri, mimea hiyo ina rangi ya kinjano na inaonekana kuwa iko mbichi bado, linamea bado.

Eneo hili linaonekana kuwa ni pahali ya mimea mingi na miti mingi ambapo kuna mzee ambaye amevalia helmet ya colour yellow na huyo mwingine amevaa nguo tofauti tofauti ya marangi nyingi , huyu aliyevaa nguo ya marangi mingi anamwagia maziwa kwenye container ambayo imebebwa na pikipiki naye ule mzee akiangalia.

Hapa ni eneo la kuwafuga ng'ombe, ng'ombe hawa wanaonekana kuwa ni kiu na wanatafuta maji ilhali huku wamewekewa chombo cha kukunywia maji ndipo wamekuja kukunywa maji, ng'ombe hizi zina rangi na hizo rangi zao ni nyeusi na nyeupe.

Hili linaonekana kuwa ni maabara, kuna daktari aliyeshikilia kikitu akijarubu kufanya kitu kinachoitwa experiment daktari huyu amevaa glavu ya bluu na amevaa koti nyeupe na amevaa barakoa ya bluu na amejifunga kitu kichwani. Kitu hicho ni cha bluu pia. Daktari huyo anaonekana kuwa katika maabara.

Kuna watu watatu ambao wako katika chumba hiki. watu hao watatu kuna mmoja aliye kuwa mwanamke ameketi chini. Ameketi kwenye kiti kazi ya kijano na amevaa koti nyeupe na kuna wengine wawili ambao wameva koti nyeupe huku wakiangalia sufuria.

Mashada mingi ya ndizi mbichi na za kijani zikiwa zimefungwa pamoja katika eneo ambalo linaweza kuwa soko, ghala au kihifadhi mazao au kituo cha biashara. Ndizi hazijaiva bado, jambo linaonesha kuwa huenda zipo katika hatua za awali kabla ya kusambazwa au kuuzwa.

Hili ni soko, soko hili linaonekana kuwa ni la ndizi. Kuna ndizi ambazo bado ni kijani-njano kumaanisha bado hazijaiva vizuri, Kuna watu aina tofauti ambao pia wanauza ndizi hizi, hao watu wamevaa nguo tofauti tofauti na wanaonekana kuwa ni kina mama.

Mashine ya kibanda inayochakata kitu kinachoonekana kuwa na umbile la nyuzinyuzi au sponji. Vifaa hivyo vinavyoelekezwa kupitia mfumo wa kusafirisha bidhaa, na vinaingia kwenye chumba cha silindrikoli ambacho huenda inafanya kazi ya kusaga, kukausha au kufinyaga mali ghafi hiyo.

Huyu ni mkulima, mkulima huyu anaonekana ni mwanamke ambayo amevaa glovu na pia amevaa barakoa nyeusi, amevaa koti ya bluu na gambuti nyeupe. Mkulima huyu inaonekana amesimama kando ya vifaa vya kuwekewa maziwa, inaonekana ni mkulima wa maziwa.

Watu hawa wanaonekana kuwa shambani. Watu hawa wanaonekana kuwa wamevuna ndizi, ndizi hiyo ni ya kijano inaonekana bado haijaivaa vizuri kuna yule ambaye amepiga magoti huku akichoma ndizi na kuna wengine wamesimama.

Hapa inaonekana kuna mkulima mkulima huyu inaonekana amepanda mahindi na mahindi hizi zimekomaa vizuri na inaonekana kwamba amekuja na kuzivuna mahindi hizi kwa furaha.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara, glavu na barakoa akimimina dutu kutoka kwenye chombo cha chuma juu ya meza ya metali. Mezani kuna kifaa kidogo ambacho huenda kinatumika kwenye majaribio hiyo ya kisayansi au uchakataji wa dutu. Mandhari ya nyuma ina vifaa na mafanicha za maabara ikiashiria usalama na utaratibu wa kazi ya kitaaluma.

Kuna mwanaume ambaye aliyeketi uku anaonekana kuwa amefurahia akitabasamu, anaonekana kuwa anachoma mahindi ama inaeza kuwa ni ndizi. Mwanaume huyo anaonekana kuwa akona furaha kwa sababu anataka kukula ndizi na akona vikapu hapo mbele yake.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la sokoni, eneo hilo la sokoni lina mandizi mengi na mandizi hayo yanaonekana yamekuwa yamefikishwa sasa hivi kwa sababu zinashukishwa katika kwa lori, ndizi hizo bado hazijaiva kwa sababu bado ziko na rangi ya kinjano.

eneo hili linaonekana ni mwanzo mkubwa sana ,kuna mnyama ambayo imelala au sijui tuseme ameaga inaokena kuwa ikona maziwa mingi na imevaa kengele kwenye shingo

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la kufuga wanyama , wanyama hawa sana sana ni ng'ombe . Kuna ng'ombe nyeupe na ng'ombe nyeusi na Kuna nyasi waliokuwa wameekewa chini huku wakikula Kuna pia gunia zingine zinaonekana kuwa zimebeba nyasi